Kitabu cha kufunza lugha ya Kifaransa na darasa la nne na daftari ziko mezani. Kwenye kitabu cha Kifaransa kuna watoto wanaocheza kwa kamba.

Bandiko linaloonyesha maelekezo ya palipo ofisi za shule ya upili. Kuna shule mseto hapa labda kuna shule ya msingi, kisha ya upili. Sasa bandiko linaonyesha palipo ofisi zile za shule ya upili.

Wanamchezo wawili wanaendesha baiskeli inaonekana kuwa maalum wamevaa mavazi ya kimichezo pia kifaa cha kuzuia vichwa zao.